Wasichana wawili wamefika katika kidimbiwi cha kuchota maji ili kuteka maji, kwa manufaa ya matumizi wasichana hawa wameweza kuvalia shati ya rangi nyeusi mmoja akiwa amebeba bakuli mkononi kwa minajili ya kuteka maji haya na wana vibuyu vitatu vya rangi ya manjano.

Maeneo haya ni ya maabara, ambapo tuna mwanaume ambaye amevalia mavazi yake ya kufukizia dawa na mikononi ameweza pia kuvalia glavu na ameweza kubeba vibuyu viwili. Kibuyu cha kwanza ni cha rangi ya samawati, na pia kibuyu cha pili ni cha rangi ya hudhurungi.

Mtaa huu, tunapata kuona watu ambao, wanatekeleza shuguli yao, ikiwa ni pamoja na wapita njia, na wengine wamesimama tu, ili kupiga songa na wengine wanapiga simu, ilhali tunapata kumwona mwanadada mmoja ambaye ameweza kuvalia barakoa yake, na glavu mkononi, huku akivalia shati la rangi ya maruni na, suruari ya rangibya samawati, na pia ameweza kubeba barakoa mikononi kwa minajili ya uuzaji.

Huduma za kiafya zinatolewa katika eneo hili ikiwa ni watu wamefika kupokea chanjo kutokana na ugonjwa. Watu wameweza kuja kwa wingi ili kupokea chanjo hii wakiwa wapanga foleni. Kuna mgonjwa ambaye ameweza kuvalia nguo lake la rangi nyeupe huku amevalia barakoa akichanjwa na mwuguzi ambaye amevalia koti la rangi ya kijani kibichi.

Huduma za kiafya zomeweza kutolewa katika hosiptali hii ikiwa ni muuvuzi pamoja na mgonjwa muhudumu huyu ameweza na pia koti wa waudumu wa afya la rangi nyeupe huku kwenye meza kuna vidonge vya dawa kwenye chupa ambavyo mgonjwa anatarajiwa kupatiwa na muhudumu wa afya anampa maelezo ya jinsi ya kutumia .

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni pamoja na daktari na mgonjwa ambaye ni msichana mdogo. Daktari ameweza kuvalia miwani na pia amevalia shati ya rangi ya waridi na pia koti lake la maabara la rangi nyeupe na mkononi amevalia saa. ameweza kumshika mgonjwa mkononi ili kudhibiti maumivu yake na kumsaidia katika uponyaji wake.

Vidonge vya dawa vimeweza kutiwa katika chupa hili. Na chupa hili ni la rangi ya kijivu na pia ufuniko wake ni wa rangi nyekundu. Tuna kijikaratasi ambacho kimeweza kuwekwa katika chupa hili, la rangi ya manjano na pia nyekundu. Na tuna baadhi ya maelezo ambayo yanajitokeza katika karatasi hilo ikiwa ni pamoja na doctors recipe iron plus, optimal blood building formula , tuna maelezo ambayo yanasaidia kuonyehsa vidonge hivi na matumizi yake.

Hapa ni hospitalini, tumepata kupata muuguzi ambaye amevalia sare zake za rangi ya samawati huku mkononi ameshika sindano, na tunapata kuona watu ambao wamefika kupata huduma za kiafya wamepiga foleni na tunapata kumuona mhudumu huyu wa afya akimhudumia mtoto mdogo ambaye amweza kubebwa mkononi na mama yake ambaye ameweza kuwa wa kuvalia shati ya samawati.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni muudumu ameweza kuvalia barakoa, koti la manjano na pia amebeba chanjo mkononi akichanja mtoto mdogo ambaye amebebwa na mamake mgomgoni na mtoto amevalia kitambaa cha rangi nyeupe huku mamake amevalia koti la rangi nyeusi na barakoa ya rangi nyeusi.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mvua nyingi ambayo imeweza kusababisha mafuriko. Mafuriko haya yameweza kulemaza shughuli za usafiri. Kuna pikipiki ambayo inasafiriha maziwa kwenye vibuyu vya rangi ya manjano huku ikisukumwa na baba ambaye ameweza kuinua suruali yake hadi juu ,ili maji hayo yasiweze kumpata.

Vidonge vya dawa vya rangi ya kijani kibichi vimetiwa katika chupa hili la rangi ya kijani kibichi na maandishi yenye rangi nyeupe na pia manjano. Tuna maandishi ambayo yanasoma Nature's Bounty D3 10,000 IU Short Term Therapy for vitamin D deficiencies Immune Health 72 Rapid Release Soft gels . Kumaanisha vidonge hivi vinaweza kuimarisha afya ya mwanadamu

Mlinzi ambaye amevalia sare zake za rangi nyeusi na barakoa, ameweza kufika katika eneo hili ile akaweza kunawa mikono yake. Tuna tanki la rangi ya samawati na ufuniko wa rangi nyekundu, ambalo lina tapu la rangi nyeupe na pia tuna sabuni ya kuosha mkono, ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na chini yake tuna ndoo, ya rangi nyeupe ambazo zimeweza kufanikisha huduma ya kunawa mkono.

Huduma za kiafya zinaendelea katika hospitali hii ikiwa ni katika sehemu ya meno. Tunamhudumu wa afya ambaye amevalia nguo za rangi nyekundu na barakoa na pia ameshika kalamu mkononi na kifaa cha meno ambacho anatumia kumuonyesha mgonjwa ambaye ni mama. Mgonjwa huyu amevalia kitambaa cha rangi ya kijani kibichi na gauni lake la rangi nyeusi na nyuma yao tuna maandishi ya Mars Wrigley.

Shule tunapata kuona wanadada wawili ambao wamefika ili kutoa mafunzo ya kuhusu namna ya kuvalia sodo. Kuna mwanadada mmoja ambaye ameweza kushika suruali mkononi na sodo ili kuonyesha wasichana jinsi ambavyo ni rahisi katika kujivisha sodo hili na nyuma yao tunapata ubao ambao ni wa rangi ya nyeusi na una maandishi ambayo yanaonyesha kuwa masomo yanaendelea.

Dawa hii imeweza kutiwa kayika chupa ya rangi nyeupe, na lenye kijikaratasi ya rangi ya kijani kibichi na yenye maandishi ambayo yanasoma, "ngiri sugu for hernia," na chupa hii imeweza kutiwa kwenye meza ya rangi nyekundu.

Huduma za afya zinaendelea kutekelezwa katika hospitali hii, ikiwa ni baadhi ya wagonjwa ambao wamefika katika hospitali hii ili kupokea matibabu. Wagonjwa hawa na wauguzi wameweza kuvalia barakoa na tunapata kumwona mgonjwa ambaye ameweza kuketi katika kiti cha wagonjwa, akidungwa sindano na mhudumu wa afya, ambaye amevalia shati jeupe na pia nyuma yao kuna mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia sare yao ya samawati iliyokolea.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mvua nyingi, hali hii imeweza kusababisha mafuriko. Shughuli za usafiri zimeweza kulemazwa ila tuna pikipiki ambayo umeweza kubeba abiria na kumsafirisha kuelekea sehemu nyingine na pia tuna tuktuk ambazo zinaendeleza usafiri katika sehemu hii.

Mhuguzi ambaye ameweza kubeba sindano mkononi na mkono wake Una glavu za rangi ya kijani kibichi. Na kwenye sindano hii, anaweza kuvuruta dawa kutoka kwa chupa na maandishi yenye karatasi ambayo ni ya rangi nyeupe na yameweza kuandikwa " MMR Vaccine Measles Mumps Rubella " kuonyesha ni vaccine ambayo inatibu magonjwa haya.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hili na haya ni maabara ya huduma za kiafya na tunapata kumwona muuguzi ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe, na glovu za rangi za samawati huku akifanya majaribio ya mifumo mbalimbali.

Kiboxi cha rangi nyeupe na pia rangi ya kijani kibichi ambacho kimeweza kubeba vidonge vya dawa vi mezani na pia tuna chupa nne ambazo zimeweza kubeba dawa hizi na zina maandishi ya " single dose, Measles, Mumps, Rubella Virus " kuonyesha kuwa Chanjo hili inaweza kutibu magonjwa kama vile Measles, Mumps na pia Rubella .

Shughuli za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii tukiwa tunampata muuguzi akiwa pamoja na mgonjwa, muuguzi huyu ameweza kuvalia miwani na pia shati ya rangi ya samawati huku akibeba vifaa vyake na mikononi pia ameweza kuvalia glavu na mgonjwa ameweza kuketi katika kiti cha wagonjwa huku akihudumiwa menoni.

Huduma za kiafya zinaendelea kutolewa katika hospitali hii tuna wauguzi wawili na mgonjwa mmoja ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa, muuguzi wa kwanza ambaye ni mwanamke ameweza kuvalia shati la rangi nyeupe na barakoa huku ameweza kuvalia glavu kwenye mikono na muhudumu wa pili ameweza kuvalia shati la rangi ya samawati na glavu kwenye mikono ana barakoa huku mgonjwa amelazwa kwenye kitanda na wauguzi wanamtazama kwenye meno ilikuhakikisha ni salama.

Eneo hili ni la shamba na tunapata kumwona mkulima ambaye amewezakuvalia vazi lake la kufumiga na ni la rangi ya manjano na glavu za rangi ya samawati na buti zarangi ya jeusi na ananyunyizia maji kwenye mimea yake ili kukinga kutokana na wadudu.

Huduma za afya zinendelea kutolewa katika sehemu hii ikiwa ni mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia kofia la rangi nyeusi na pia koti lake lenye rangi nyeusi lenye maandishi ya World Health Organisation na mkononi ameweza kubeba chanjo na anampa mtoto ambaye amelala. Mtoto huyu ameweza kubebwa na mamaye mkononi. Mamaye ameweza kuvalia kofia la rangi ya manjano huku wagonjwa wengine wameweza kupanga foleni.

Akina dada watatu wamefika katika sehemu za kiafya, na tuna mwanadada, mmoja, ambaye ameweza kushika sodo mkononi , huku akitabasamu. Na pia ameweza kujifika kitambaa cha rangi nyekundu kichwani na shati yake ni ya rangi ya kijani kibichi.

Huduma za kiafya kinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni mama ambaye ameweza kujifungua mtoto Wake na ameweza kumshika mkononi huku mtoto ameweza kuvalishwa kitamba cheupe na mama ameweza kuvalishwa nguo yake ya rangi ya samawati na anaonyesha isia za furaha.

Vidonge vya dawa vimeweza kuwekwa katika chupa hili la rangi nyeupe na pia karatasi la rangi ya kijan kibichi na maandishi ya rangi ya samawati huku maandishi haya yanasoma PRUCAN CAPSULES na kando ya chupa hili tuna vidonge vya dawa vya rangi nyekundi ambavyo vimewekwa hapo.

Vidonge vya dawa vimeweza kuwekwa kwenye chupa la rangi nyeupe na pia lenye karatasi la rangi ya kijani kibichi na lenye maandishi ambayo yameandikwa " HGN 100% natural "kuonyesha kuwa dawa hizi ni asilimia Mia natural .

Shughuli za kiafya zinaendelezwa hapa. Ikiwa ni katika maabara ya hospitali hii. Tunapata kumwona daktari akiwa na mgonjwa. Daktari huyu ameweza kuvalia miwani na pia koti la maabara ni la rangi nyeupe na glavu mikononi. Huku wakitumia darubini katika kutekeleza shughuli yao za kiafya.

Katika sehemu hii, tuna wanawake wawili ambao wanashona barakoa. Wameweza kuvalia koti lao la maabara la rangi nyeupe na pia barakoa. Wanatumia cherehani la rangi nyeupe katika kushona barakoa hizi, huku barakoa hizi za rangi ya samawati zikiwa zimewekwa kwenye meza na kando yao tuna mwanamume ambaye anaingia huku naye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe na barakoa.

Chupa ambalo limeweza kubeba dawa na chupa hili ni la rangi ya kijivu na lenye maandishi ya karatasi nyeupe kuonyesha MMR vaccine na pia tuna sindano ambayo pia imeezwa kubebwa na muhughuzi na vaccine hiini ya kuchanja watu kutokana na ugonjwa fulani.

Gari la kunyonya maji taka la rangi nyekundu nyeupe linaweza hili kunyonya maji taka haya gari hili linamaandishi ya" exhauster "kuna wanaume wawili ambao wamesimama kando ya gari hili ili kuweza kuangalia shughuli hii ya maji taka

Vidonge vya dawa vya rangi nyekundu rumeweza kutiwa katika chupa ya rangi ya kijivu na pia kifuniko cha rangi nyeupe. Tunakijikaratasi ya rangi jeusi ambapo baadhi ya maandishi ni ginnastic nutrition, chini yake sol-D, vitamin D3,cholecalciferol 10000 IU, supports bone, heart, muscle and immune system,30 capsules ,kuonyesha kuwa dawa hizi zinasaidia katika kuendeleza mifupa, moyo na pia kukua kwa mtu kwa ujumla.

Huduma za kiafya zinaendelea kutekelezwa katika maeneo haya. Tunampata kumwona daktari ambaye amevalia koti ya maabara na tunampata kumwona mama ambaye ameweza kuvalia nguo zake za rangi ya waridi na tuna mtoto mchanga, ambaye ameweza kubebwa na mama na daktari anamtilia chanjo mdomoni.

Eneo hili ni ya kiafya na sehemu hii ni ya upasuaji na tunapata kuona wauguzi watatu ambao wameweza kuvalia barakoa na pia kofia ambazo zinawakinga wanapoendalea shughuli hizo za upasuaji ikiwa mgonjwa ameweza kulazwa katika kitanda chao cha wagonjwa na mikononi waneweza kubeba vifaa vyao ambavyo wanavitumia katika upasuaji.

Huduma za kiafya zinaendelea kutolewa katika eneo hili, huku wagonjwa wamepanga foleni ili kupokea matibabu hayo. Tuna mgonjwa ambaye ameweza kuketi katika kiti ili kupokea huduma kutoka kwa muuguzi. Mgonjwa huyu ameweza kuvalia barakoa lake, huku mhudumu akimdunga sindano kwenye bega lake.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii. Ikiwa ni wauguzi wawili ambao wanamhudumia mgonjwa ambaye ameweza kulala katika kiti cha wagonjwa. Wauguzi hawa wameweza kuvalia koti la maabara la rangi nyeupe, na mwingine ameweza kuvalia koti la maabara na rangi ya samawati. Ikiwa wanamtazama mgonjwa huyo meno ili kuweza kumtibu.

Chupa ya rangi ya kijivu na ufuniko wa rangi ya kijivu pia na maandishi yenye karatasi ya kijivu na yanasoma MMR measles mumps rubela vaccine na tunpata kuona dawa hii inatibu magonjwa ya measles na pia kando ya chupa hili la dawa ni sindano ambayo ni ya rangi ya kijivu na juu yake ni ya rangi ya kahawia.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii ikiwa ni katika sehemu ya kina mama kujifungulia. Tuna mama ambaye ameweza kuvalia nguo lake la rangi ya kijani kibichi, huku akionyesha tabasamu na ameweza kumbeba mtoto wake mchanga mkononi, ambaye ameweza kuvalia kofia la rangi nyeupe na pia sweta la rangi nyeupe, huku amefunikwa kitambaa cha rangi ya waridi. Pia tunapata kuona net ya rangi nyeupe ambayo imeegemezwa juu.

Vidonge vya dawa vimeweza akutiwa katika chupa hili ya rangi ya kjani kibichi, na vidonge vya dawa ni vya rangi ya kijani kibichi, chupa hili lina karatasi ya rangi ya manjano na pia kijani kibichi na lina maandishi ya Nature's Bounty iron supports red blood cells production .

Hudu, huduma za afya zinaendelezwa katika hospitali hii, ikiwa ni, wauguzi watatu, wakiwa, pamoja na mgoambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa, wahudumu hawa wa afya wameweza kuvalia, mavazi yao ya rangi ya samawati, barakoa, na pia kofia ambazo zinatumika katika upasuaji.

Daktari ameweza kufika katika eneo hili na tunampata mgonjwa ambaye ameweza kukalia katika kiti chake, daktari huyu ameweza kuvalia koti yake ya mahabara na pia ameweza kuvalia barakoa na suruali ya kijivu, na anamdunga mgonjwa sindano ambaye anaonekana kuhisi makali ya uchungu kutokana na uso wake, na pia kando yake tunaweza kuona kifaa ambacho daktari amebeba ni cha rangi ya zamawati.

Eneo hili ni la kiafya na tuna watu watano ambao wamevalia barakoa na pia tuna mhudumua wa afya ambaye anamchanja mtoto dhidi ya ugonjwa mtoto huyu akiwa amevalia shati ya rangi ya samawati na mama yake ambaye ameweza kumbeba amevalia nguo ya rangi nyeusi na sweta ya rangi nyekundu.

Huduma za kiafya inatolewa katika hospitali hii kukiwa ni katika sehemu ya watu kupokea chanjo. Tuna muuguzi ambaye ameweza kuvalia koti lake la mahabara ya rangi nyeupe huku akishlka sindano mkononi na kumdunga mtoto mchanga ambaye ameweza kuletwa na mama yake hospitalini.

Ajali mbaya ya barabara imeweza kutokea katika maeneo haya huku gari ambalo limeweza kubeba petroli likihusishwa katika ajali hii na pia lori kubwa na gari ndogo na umati wa watu umeweza kufika ilikushudia haya, baadhi yao wakichukua video na wengine wakijaribu kuzima moto kwa maji.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika eneo hili, ikiwa ni muuguzi ambaye ameweza kuketi kwenye kiti, akiwa na mgonjwa, ambaye ni mama. Muuguzi huyu, ameweza kuvalia koti lake la maabara la rangi nyeupe na pia barakoa na huku ameweza kuvaa kifaa ambacho atakitumia katika kusambaza huduma hizi na ameweza kushika kifaa ambacho anatumia katika kumhudumia mgonjwa huyu. Nyuma yao, tuna wagonjwa ambao wamefika ili kupokea huduma za kiafya.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii ya meno ikiwa ni muuguzi ambaye ameweza kusimama na huku amevalia shati ya rangi ya samawati na anaweza kumtibu msichana ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha wagonjwa na mgonjwa huyu ameweza kujifunika kitambaa cha rangi ya samawati.

Mgonjwa huyu ameweza kushika vidonge vya dawa, vilivyomo katika chupa ya rangi nyeupe. Pia ameweza kushika kijikalatasi ambacho kina mandishi kutoka kwa mhudumu wa afya. Maandishi haya yanaonyesha namna ambavyo mgonjwa huyu atatumia vidonge hivi vya dawa ili kupunguza makali ya ugonjwa wake.

Huduma za kiafya zinatolewa katika eneo hili ikiwemo ni huduma za meno na tunapata kumwona mhudumu wa afya ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe na ameweza kuvalia barakoa anamhudumia ambaye amelala katika kiti cha wagonjwa na pia kwenye ukuta tuna maandishi ambayo yanatuonyesha kuwa ni Kinga Africa smiles for life free dental increasing access to dental go get a dentist kuonyehsa kuwa huduma za meno zinatolewa huku.

Huduma za afya zinaendelezwa katika hosiptali hii na tuna daktari wawili ambao wanahudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa. Huduma za afya ambayo zinatolewa katika hosiptali hii ni za meno wauguzi hawa mmoja ameweza kuvalia barakoa na miwani na pia shati ya rangi nyeupe na pia glavu. Muhudumu mwingine ameweza kuvalia miwavi barakoa na pia nguo yake ya rangi ya samawati.

Kuna tangazo la biashara ambalo limeweza kutiwa ili likaweze tazamwa na wengi, na limeweza kuandikwa kwenye karatasi nyeupe na yenye maandishi ya rangi ya nyekundu na lina maandishi ambayo yanasoma Dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi ya hawa na tuna nambari ya simu ambayo imetiwa hapo na pia kuna mzee ambaye ameweza kufika ili kusoma tangazo hili la kibiashara.

Huduma za kiafya zinaendelea kutolewa katika hospitali hii ikiwa na wauguzi wawili ambao wameweza kuvalia barakoa na glavu za rangi nyeupe wanamhudumia mgonjwa ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Wauguzi hawa wanamhudumia mgonjwa huyu kwenye meno yake.

Vidonge vya dawa vimeweza kutiwa katika chupa hizi tatu . Chupa ya kwanza ni ya rangi ya hudhurungi na ufuniko wa rangi nyeusi na lina maandishi vitamin d three potensy plus chupa ya katikati ni ya rangi nyeupe na lina maandishi vitamina d three na chupa ambayo iliyopo katika upande wa kulia ni ya rangi nyeupe na ufuniko wa rangi nyeusi na lina karatasi ambalo ni la rangi ya hudhurungi na maandshi chewable vitamin d three

Eneo hili limeweza kukumbwa na mvua nyingi na kusababisha mafuriko. Eneo hili limeweza kulimaza shughuli za biashara na wakaazi wa eneo hili wameweza kutembea kando na barabara hili ili wasije wakapelekwa na maji.

Chupa nne za dawa zimeweza kutiwa dawa na pia chupa nyingine vidonge vya dawa. Chupa moja ni ya rangi nyeupe ilihali mbili ni za rangi ya kijivu na lenye maandishi yenye karatasi nyeupe yanaonyesha yellow fever vaccine life , kuonyesha ile ni chanjo ya ambayo inatumika kuwa chanja watu kutokana na ugonjwa wa yellow fever ilihali chupa nyingine ya rangi ya udhurungi ina vidonge vya rangi ya manjano na pia kuna sindano mezani.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni katika wodi, wodi hii ina vitanda vingi ambavyo vimetandikwa vitambaa vya rangi nyeupe na pia vina miguu. Katika wodi hii tuna runinga ambayo imeweza kuwekwa kwa ukuta ambayo wagonjwa hutazama na pia tuna muuguzi ambaye amesimama katikati kwa minajili ya kuhudumia wagonjwa hawa.

Huduma za kiafya zinaendeleza kutolewa sehemu hii ikiwa ni katika sehemu ya kuwapa huduma za kuskia. Tuna muguzi ambaye amevalia koti lake la rangi ya nyeupe na pia amevalia saa la rangi nyeusi mkononi, huku akimhudumia mama ambaye ameonekana mwenye mawazo tele. Mama huyu ameweza kubeba leso lake la rangi nyekundu, huku mhudumu akimtazama kwenye sikio lake kuhakikisha li salama.

Huduma za afya zinaendelea kutolewa ikiwa ni muuguzi ambaye anamdunga sindano mgonjwa ambaye ni baba, ambaye ameweza kuketi katika kiti cha rangi nyekundu. Mhudumu huyu wa afya ameweza kuvalia koti la rangi ya samawati na imeandikwa maandishi ambayo yanasoma "UNICEF", na ameweza kuvalia barakoa lake. Na mgonjwa huyu ambaye ni baba ameweza pia kuvalia barakoa lake dari lake la rangi ya samawati na na shanga shingoni.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii. Ikiwa ni baadhi ya wagonjwa wamefika kupokea huduma hizo za kiafya. Baadhi yao ni kina mama. Na tuna mama mmoja ambaye ana mtoto mdogo mkononi. Ameweza kuhudumiwa na muuguzi ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe na pia skati lake ni la buluu iliyokolezwa. Huku akimpa chanjo mtoto ambaye amefika na mama yake.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa kutekelezwa katika maabara haya ikiwapo ni daktari na mgonjwa ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha wagonjwa na daktari ambaye ameweza kuvalia sare yake ya kijani kibichi anamsaidia mgonjwa huyu ili kumweka katika upigaji wa picha kwa siti.

Wakaazi wa eneo hili wameweza kufika katika mradi wa boya water kwa kuteka maji kutoka kwa kisima tunapata kuona mwanamke ambaye ana vibuyu vya rangi ya manjano na ameweza kuziweka ili kuteka maji, nyuma yake kuna kijana ambaye amevalia shati ya rangi nyeusi na pia barakoa lake, kando kuna duka mbalimbali iyomo ni duka la Mpesa.

Eneo hili ni la hospitalini na tunapata kuona wahudumu wa afya ambao wamevalia mavazi ya kufunika ya rangi nyeupe wanafumiga eneo hili ili kuondoa vidudu vyovyote na kufanya eneo hili liwe safi na salama.

Huduma za kiafya zinaendelea katika hospitali hili na tuna mgonjwa ambaye ameweza kuketi kwenye kiti, huku ameweza kuvalia shati ya kijani kibichi na barakoa na tuna muuguzi ambaye anamdunga sindano mgonjwa huyu.

Eneo hili la hospitali limeweza na mvua nyingi na kusababisha mafuriko, hospitali hii ya Haero County Hospital ambayo ina mabati ya rangi ya kijivu imeweza kukumbwa na mvua nyingi na hali hii imeweza kutatiza shughuli ya huduma ya afyakando ya hospitali hii tuna hema ambalo ni la rangi ya zamawati na pia nyeupe, na kando yake tuna miti ambayo imepandwa ya rangi ya kijanikibichi.

Katika mtaa huu, nyumba, limeweza kuanguka, umati wa watu, umeweza kufika ili kushuhudia, ikiwemo wanawake, vijana kwa wadogo, wameweza kutola katika eneo hili, ili kushuhudia ajali hii mbaya ambayo imeweza kutokea, wengi wa watu ambao wametokea wanaonekana wenye nyuso za huzuni.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hosiptali hii ikiwa ni hosiptali ya meno na kupata muudumu wa afya am aye amevalia koti la mhabara ya rangi nyeupe na glavu ya rangi nyeupe na pia ameweza kuvalia barakoa la rangi ya hudhurungi mgonjwa ameweza kiketi katika katanga cha wagonjwa huku amevalia barakoa na huku muhudumu wa afya anatazama meno yake ili kuakikisha ni salama.

Huduma za kiafya zinatolewa katika eneo hili. Ikiwa ni nesi ambaye ameweza kuvalia sare zake rasmi za rangi nyeupe, huku pia amevalia miwani na ameweza kubeba chanjo mkononi, huku akimchanja mtoto mchanga ameweza kuletwa na mama yake.

Shughuli za elimu zinaendelezwa katika sehemu hii na hapa ni darasani tunapata kumwona mwalimu amesimama na amevalia shati ya rangi nyeupe na suruali yake ya rangi ya buluu iliyokolea na huku amevalia barakoa. Tunapata kuona wanafunzi wameketi kwenye madawati, wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya samawati na pia waridi na mwanafunzi mmoja ameweza kusimama huku akiwapa maelezo zaidi.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni katika sehemu ya upasuaji. Tuna wauguzi ambao wameweza kuvalia glavu nyeupe , barakoa , kofia ya upasuaji na pia nguo za rangi ya kijani kibichi huku wameweza kushikilia vifaa ambavyo vinawasaidia katika upasuaji na tuna mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha upasuaji na nyuma yao tuna wale ambao wamefika kumsindikiza mgondwa huyu ikiwa ni baadhi yao ni kina mama.

Maeneo haya ni yenye ukame na njaa kutokana na miti ambayo imekauka. Na kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia sare yake ya koti ya maabara ya rangi nyeupe huku ameweza kubeba sindano mkononi na ameweza kuvalia barakoa na miwani na kwenye kichwa chake amevalia kofia ya rangi ya kijani kibichi na tunampata mgonjwa ambaye ni mama na ameweza kuvalia shanga shingoni na ameweza kuvalia kitambaa cha rangi ya nyekundu.

Shughuli za kiafya zinatolewa katika eneo hili ikiwa ni huduma za kiafya ambazo zimeweza kuletwa katika uwanja huu ili kuwapa wakazi wa eneo hili huduma za kiafya. Tuna muuguzi ambaye amevalia koti lake nyeupe na pia barakoa na ameweza kushika sindano mkononi ili kunyonya dawa kutoka kwa chupa hilo. Nyuma yake tuna wahudumu wa afya ambao wameweza kuketi kushughulikia wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali.

Dawa hii, ni ya kienyeji, ambayo imeweza kutiwa katika chupa ya rangi nyeupe na pia kinakijikaratasi cha rangi ya kijani kibichi na pia mchanganyiko wa rangi ya nyeupe na maandishi yake ambayo ameweza kuandikwa kwa mchanganyiko wa rangi nyeupe na pia nyekundu na ya baadhi ya maandishi yanasoma Zaphania Life Herbal Clinic Detox, kumaanisha dawa hii inasaidia katika kuondoa viungo ambavyo vinadhuru mwili.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hosiptali hii tuna daktari ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe, miwani na pia barakoa. Kuna mgonjwa ambaye ni mama amevalia koti la rangi nyeusi ameketi kwenye kiti cha rangi nyeupe huku akitazamwa kwenye masikio na daktari huyo.

Watoto hawa wamefika katika sehemu ya maji taka huku wakiweza kuyachota na wana vibuyu viwili, kibuyu kimoja kimeweza kusimamishwa ilhali kibuyu cha pili kimeweza kumwagwa maji haya taka na watoto hao wawili.

Huduma za kiafya zinaendelea kutekelezwa katika hospitali hii, ikiwa ni muhudumu wa afya ambaye ameweza kushika sindano mkononi, na pia ameweza kuvalia sare zake rasmi za rangi ya manjano, na upande wake wa nyuma ni wagonjwa ambao wamefika ili kupata matibabu, ikiwa ni mama ambaye ameweza kubeba mtoto wake mkononi, na mama huyu ameweza kuvalia shati yake ya rangi nyekundu.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii na tunapata kuona wahudumu wa afya wawili ambao wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda na amevalia miwani ya rangi ya hudhurungi na wanamtazama kwenye meno yake huku daktari akiwa ameshika sindano mkononi na amevalia glavu na pia daktari mwingine ameweza kuvalia barakoa na kofia ya nywele ya upasuaji na sare yake ya rangi ya nyeupe.

Huduma za kiafya zinaendelea kutolewa katika hospitali hii, ikiwa ni katika maabara ya hospitali hii na tunapata kumwona daktari ambaye amevalia sare yake ya bluu iliyokolea na pia amevalia kofia ya nywele ya upasuaji na huku mgonjwa amelazwa katika kitanda cha wagonjwa cha rangi ya kijani kibichi na pia ameweza kuvalishwa miwani ya kahawia.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni sehemu ya kuwatazama wagonjwa meno. Wauguzi wawili ambao wameweza kuvalia barakoa ya samawati na pia koti za maabara za rangi nyeupe na glavu za rangi nyeupe wanamshughulikia mgonjwa kwenye meno. Mgonjwa huyu ameweza kulazwa kwenye kitanda cha wagonjwa huku amevalia shati ya kijani kibichi.

Eneo hili limekumbwa na ukame kutokana na hali ya mazingira, enye miti ambayo imeweza kukauka. Na miti michache ndiyo tu ni ya rangi ya kijani kibichi. Tuna nyumba ya manyata ambayo inaweza kusimama peke yake. Na kando ya nyumba hiyo tuna kibuyu cha rangi ya manjano na pia shuka ya rangi ya majano ambayo imewekwa kwenye miti hiyo.

Maeneo haya ni ya shuleni na tunapata kuona wanafunzi watatu ambao wabeba kwenye mfereji Ili kunawa. Wanafunzi wawili ambao wameweza kuvalia shati ya manjano na suruali ya samawati na wameweza kuvalia barakoa, wananawa mikononi na mfereji ambao maji yanaendelea kumwagika na sabuni ya manjano ambayo imetiwa kwenye mfereji.

Dada huyu ameweza kununua sodo ili zikaweze kumfaa wakati wa siku zake hedhi. Sodo hizi ni sita kwa jumla, na pia sodo hizi ni za rangi ya samawati, na pia tuna rangi ya nyekundu, na mchoro wa sodo hiyo. Sodo hiyo imeweza kuandikwa confident kuonyesha ni ya kampuni hiyo.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii. Ikiwa ni katika sehemu ya kina mama kujifungulia watoto. Tuna mama ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha wagonjwa. Huku ameonyesha tabasamu baada ya kumtazama mtoto wake ambaye ni mchanga, na ameweza kumbeba mkononi. Mtoto huyu mchanga ameweza kufunikwa kwa kitambaa cheupa pia kofia ya rangi nyeupa.

Huduma za kiafya zinatolewa katika sehemu hii ikiwa ni katika upande wa kuwatibu wagonjwa meno. Tuna wauguzi wawili ambao wameweza kuvalia sare zao rasmi, na rangi ya nyeupe na pia glavu za rangi nyeupe, huku wamevalia kofia za upasuaji kwenye vichwa vyao, na pia wameweza kujifunika nyuso kwa kutumia kifaa ambacho ni cha rangi nyeupe na pia wameweza kuvalia barakoa huku mgonjwa ambaye amelazwa kitandani akihudumiwa kwenye meno.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika sehemu hii, tuna muuguzi ambaye ameweza kuvalia koti la maabara ya rangi nyeupe na kwenye mkono wake ameshika kalamu na pia ameweza kuvalia saa , ameweza kumueleza mama kuhusu matibabu ambayo anaenda kuyatoa kwa mama huyu kuna vijikaratasi ambazo ziko katika upande wa juu wa meza ambayo ni ya rangi ya kahawia,

Huduma za kiafya zinaendelezwa kutolewa katika hospitali hii. Ikiwa ni mama ambaye ana mtoto mgonjwa ambaye ameweza kufika katika hospitali hii ili kupokea matibabu. Mama huyu amevalia barakoa na koti ya rangi nyeusi, na pia tunapata kumwona daktari ambaye amevalia sare lake la rangi ya bluu iliyokolea na pia ameweza kuvalia barakoa na anamtibu mtoto huyu kwa kumdunga sindano.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii, ikiwa ni sehemu ya kuuguzwa meno, tunao wahudumu wa afya wawili ambao wamevalia barakoa na, za rangi nyeupe mkononi, huku wameshika kifaa na wanamtazama mgonjwa huyu ambaye amelazwa, kwenye kitanda cha wagonjwa, kwenye meno yake.

Muhudumu wa afya ameweza kumtembele mama huyu katika nyumba yake, mhudumu huyo wa afya ameweza kuvalia koti lake la rangi ya samawati huku akimpa mama huyu maelezo saidi, katika nyumba hii tunapata kuona nguo ambazo zimeweza kuegemezwa katika ukuta na pia katika sehemu ya juu tuna runinga ambayo ni ya rangi nyeusi.

Huduma za kiafya zimeweza kutolewa katika hospitali hii ikiwa ni sehemu ya akina mama kujifungulia watoto wachanga. Na tuna mama ambaye ameweza kuvalia vazi lake la rangi ya waridi. Na pia kitambaa cha kijani kibichi kichwani. Na ameweza kumshika mtoto mchanga mkononi ambaye ameweza kujifunga na kitambaa cha rangi nyeupe.

Huduma za kiafya zinaendelea kutolewa katika hospitali hii. Ikiwa ni wauguzi wawili ambao, wanamhudumia mgonjwa ambaye amelezwa katika kitanda cha wagonjwa. Muuguzi wa kwanza, ameweza kuvalia koti la kijani kibichi, balakoa na miwani, na pia kofia ni ya rangi ya samawati huku muuguzi wa pili, naye pia ameweza kuvalia shati la rangi ya kijani kibichi, kofia ya kijani kibichi na balakoa, huku wakimhudumia mgonjwa kwenye mapua.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni katika sehemu ya upasuaji . Tuna wauguzi ambao wameweza kuvalia mavazi yao rasmi ya rangi ya samawati na glavu za rangi nyeupe mkononi ,huku wameweza kuvalia kofia za upasuaji kwenye vichwa vyao na tuna mgonjwa ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha wagonjwa na pia tuna vifaa ambavyo vinatumika katika upasuaji na kuna tarakilishi ambayo inawasaidia katika kueneza shuguli hii.

Mgonjwa ambaye ameweza kufika ili kupokea matibabu katika hospitali, anaelekea kudungwa sindano na daktari. Mgonjwa huyo amevalia barakoa yake, na pia ameweza kuvalia kofia lake, na anaonekana mwenye uchungu mwingi kutokana na hisia zake.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii, ikiwa ni nesi ambaye amevalia vazi lake nyeupe na pia koti lake la manjano, na pia amevalia barakoa na miwani, na tunapaswa kumwona anamchanja mtoto ambaye ameweza kuzaliwa hivi karibuni, na mtoto huyo ameweza kubebwa na mama yake ambaye pia ameweza kuvalia barakoa.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mvua nyingine. Na mvua hii imeweza kusababisha mafuriko. Na mafuriko haya yameweza kulemaza shughuli za usafiri. Tukiweza kutazama magari ambayo yameweza kukwama kwenye mafuriko haya ikibidi yaweze kusonga kutoka upande mwingine hadi upande mwingine. Magari haya baadhi yao ni ya rangi nyeupe, yengine kijana kibichi na nyekundu. Na katika upande mwingine tunapata kuona majengo majumba ambayo yapo katika maeneo hayo.

Shughuli za kiafya zinaweza kuonekana katika hospitali hili, na tunapata kumuona aliyekua waziri wa afya Susan Nakumincha amefika katika hospitali hii na tunampata kuwa ameweza kuvalia nguo ya rangi ya manjano na sweta ya rangi ya nyeusi huku akimzungumzia mgonjwa ambaye ameweza kumshika mtoto mkononi, na nyuma yake tunapata kuona wako watu ambao wameweza kufika pamoja naye.

Hili ni tangazo la kibiashara. Tangazo hili linatangaza dawa ambalo ni la kienyeji. Baadhi ya maneno ambayo yanapatikana katika tangazo hili ni " Herbal clinic maasai herbal. Pata tiba kwa asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania." More information tuna nambari. Buy now na tuna michoro ya dawa ambayo yanamwelekeza mnunuzi dawa hizi.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni wahudumu wa afya wawili na muhudumu wa afya mmoja ambaye ameweza kuvalia barakoa. Anampa chanjo mgonjwa ambaye ameweza kufika. Mgonjwa ameweza kuketi kwenye kiti cha rangi nyekundu huku ameweza kuvalia barakoa na shati ya rangi nyeusi na pia suruali ya rangi ya waridi.

Waganga wa rambe unaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni mganga ambaye amefika na vifaa vyake ambavyo anatumia katika kutibu. Mganga huyu ameweza kuvalia koti lake la rangi ya kahawia. Na pia mbele yake tuna chupa ambavyo vimeweza kubeba dawa za aina mbalimbali. Pia tuna vibuyu ambazo zinatumika katika kuweka dawa hizi.

Tuna muuguzi ambaye amevalia koti lake la rangi ya manjano na pia ameweza kuvalia barakoa na kwenye mikono amevalia glavu zake na anamdunga mgonjwa sindano, mgonjwa huyu ameweza kuvalia shati ya rangi ya kijani kibichi na pia amevalia maski na mkononi amevalia saa yake na pia mbele tunapata kuona chupa ya maji ya rangi ya samawati.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii ikiwa ni sehemu ya watoto. Tuna mtoto mchanga ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa na tuna muuguzi ambaye amevalia kifaa chake shingoni na pia barakoa na ameweza kuvalia shati ya rangi ya samawati na pia tuna mamake mtoto ambaye amesimama karibu na muuguzi na nyuma yao tuna viti, kimoja cha rangi nyeusi na kingine cha rangi ya manjano.

Jumba hili la ghorofa limeweza kuanguka na kusababisha maporomoko na umati wa watu ikiwemo ni vijana umeweza kufika, ili kushuhudia janga hili. Wahandisi pia wameweza kufika katika eneo hili, ili kuweza kutoa msaada wao.

Eneo hili limeweza kukumbwa na ukame kutokana na hali ambayo inaelekeza miti kukauka na majani yake kuwa rangi ya kahawia. Wakaazi wa maeneo haya wameweza kufika ili kuteka maji kwa kutumia toroli, na pia wana vibuyu vya rangi ya manjano. Baadhi ya wakazi hao ambao wamefika ili kuteka maji ni kina mama na pia watoto.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika eneo hili likiwa ni katika harakati za kufumika na tuna mkulima ambaye amefika ili, kunyunyizia dawa mboga hizi na ameweza kuvalia nguo zake za kufumika za rangi na kunazo za rangi ya samawati na anaendeleza shughuli ya kufumika.

Eneo hili ni la kiafya na limeweza kuukumbwa na mvua nyingi ambayo umeweza kusababisha mafuriko. Tunapata kuona kwenye huduma hii tuna maandishi ambayo yanasoma Ahero county hospital kuonyesha kuwa hii sehemu hii ni hospitali ya gatuzi ya Ahero.

Huduma za kifya zinaendelezwa katika sehemu hii, ikiwa ni ki.,doto cha watoto. Tunapata kumwona mtoto, ambaye anaweza kutiwa pale, ikiwa ni pamoja na mhudumu, ambaye ameweza kuja kumwangalia mtoto na pia tuna mashine, ambazo zinaweza kutumika katika sehemu hii.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii tuna muuguzi ambaye ameweza kuvalia koti lake la maabara la rangi nyeupe huku amekalia katika kiti cha rangi nyeusi kuna mgonjwa ambaye ameweza pia kukalia katika upande wake wa kulia na wanatumia hadubini ambayo inawasaidia kutekeleza shughuli yao ya ugonjwa huku mgonjwa akiweza kutazamwa macho na kutibiwa.

Eneo hili limeweza kukumbwa na ukame na njaa kutokana na tabia miti kukauka na pia udongo ambao umeweza kukauka. Tunapata kuona mizoga ya wanyama ambayo imeweza kukosa chakula na kuweza kufariki. Na mbele ya mzoga huu, tunaona wanaume wawili ambao wametoka katika eneo hili kwa maana wameweza kutamaushwa na hali hii.

Mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia shati ya buluu iliyokolea, pamoja na maski ya rangi ya samawati. Ameweza kushika chupa yenye dawa na sindano mkononi huku, akitoa dawa kutoka kwa chupa hiyo. Nyuma yake, ni wagonjwa ambao wamefika ili kupokea huduma za kiafya katika hospitali hii.

Ubomoaji wa manyumba unaendelea kutekelezwa katika maeneo haya ikiwemo no jingo la gorofa nyingi zimeweza kubomolewa na wabomoaji kutoka gatuzi hili tunapata wabomoaji hawa wameweza kufika wakiwa wamevalia sare zai rasmi na ni za rangi nyeusi na pia kofia za rangi ya njano.

Shughuli za ubomoaji wa jumba la ghorofa nyingi linaendelezwa, ghorofa hili limeweza kunagushwa kutokana na kuzingatia maagizo ya serikali, kuna askari ambao wameweza kufika katika eneo hili ili kuhakikisha usalama wa wananchi umeweza kuthibitiwa.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni katika sehemu ya kusaidia watu katika masikio. Kuna wauguzi wawili ambao wameweza kusimama kumhudumia mgonjwa ambaye ameweza kuketi kwenye kiti chake. Muuguzi mwanamke ambaye ameweza kuvalia shati yake ya samawati na glavu mikononi anamwosha kwa kutumia kifaa ambacho ni cha kiteknolojia.

Shughuli za kibiashara zinaendelezwa katika sehemu hii. Ikiwa ni baadhi ya vitu vinavyouzwa ni miti na kuna watu wawili ambao wananawa mikono na pia wameweza kuvalia barakoa na wawili, bado wako foleni ili kuweza kunawa mikono yao.

Vidonge vya dawa vimeweza kutiwa katika chupa hizi tatu, chupa ya kwanza ni ya rangi ya udhurungi na kifuniko cha rangi ya manjano na pia tuna karatasi ya rangi ya manjano na tuna maandishi ambayo yanasoma nature made calcium 500 na pia chupa iliokatikati ya rangi ya nyeupe na inamaandishi ya pure calcium citrate na chupa ambayo ilioko katika upande wa kulia ni ya rangi ya udhurungi na ufuniko wa rangi nyeupe ambao unasoma mykind orgarnics na kuonyesha matibabu ambayo yanatumika katika.

Jumba hili lenye ghorofa mingi, imeweza kuanguka katika mtaa huu. Huku watu wakijaza kushuhudia mwanguko huu. Baadhi ya watu ni wanaume na wamefika na simu zao za rununu ili kunasa video ya hali ambayo imeweza kutokea.

Dawa ambayo imeweza kubebwa na muuguzi imeweza kutiwa katika chupa yenye rangi ya kijivu na karatasi iliyoweza kitiwa katika chupa hili ni ya rangi nyeupe yenye maandishi M.M.R kuonyesha ni chanjo inayotumika dhidi ya ugonjwa wa measles na pia kuna shindano ambayo imeweza shikwa na muuguzi huyu.

Msitu huu umeweza kukumbwa na moto na tunapata kuona mishale au miale ya moto ambayo inawaka kwa kasi sana na pia kutoa moshi katika msitu huu. Tunapata pia kuona miti ambayo bado imeweza kusimama, haijapokea makali haya ya moto.

Wakazi wa eneo hili wamewezakufika katika kisima ili kuteka maji, kuna mama amewezakusimama katikati na amevalia kitambaa la rangi ya waridi kwenye kichwa na ameweza kuvalia nguo lake la rangi ya kijivu, pamoja na madoadoa ya ranngi ya kahawia, na nyuma yake tuna vibuyu ambavyo vimepangwa katika foleni kwa minajili ya kuteka maji.

Maenei haya ni maeneo ambayo yamekosa mvua kwa mda mrefu na tunapata kuwa na waakazi wa maeneo haya ambapo wamefika katika kisima cha kikasa ili kuteka maji na baadhi yao ni wakina mama na watoto wachanga ambao wamefika na vibuyu vyao ili wakaweze kuteka maji kutoka kisima hiki amacho ni cha rangi wa samawati.

Huduma za afya zinatolewa katika hospitali hii. Tuna muuguzi ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe, na ameweza kuvalia barakoa lake na miwani. Ameweza kushika sindano mkononi huku akinyonya damu kutoka kwa chupa la rangi nyeupe. Tuna wagonjwa ambao wameweza kufika katika hospitali hii, wakiwa katika sehemu yake ya nyuma.

Maeneo haya yameweza kukumbwa na ukame na niaa kutokana na miti ambayo imekauka na pia mizoga ya mifugo ambayo imelala chini kutokana na ukame na tunapata kumwona mwanadada mmoja ambaye ameweza kusimama katika hali ya kushangaa akiwa amevalia gauni lake la rangi la nyeusi.

Huduma za kiafya zinaendelea kutolewa katika hospitali hii, ikiwa ni katika sehemu ya maabara na tunapata kumwona daktari ambaye amevalia koti lake la maabara la rangi nyeupe na pia anaelegeza kufanya vitendo vyake katika maabara haya na huko kuna tarakilishi za kisasa.

Dawa ya miti shamba, imeweza kutiwa katika chupa hili la rangi nyeupe na pia lina kijikaratasi lenye rangi ya kijani kibichi na manjano. Katika karatasi hili, tunapata maandishi ambayo yanaonyesha Muarubaini Herbal Drink(Neem/Mkilifi) ,kuonyesha kuwa dawa hizi za kienyeji ni la neem au ni la muarubaini.

Ni maabara ya hospitalini na tunapata kuona sindano ambayo imetiwa mezani na pia tuna chupa ambazo zimeweza kutiwa dawa za aina mbalimbali na pia tuna dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye karatasi la rangi ya nyeupe, na lina maandishi ya Yellow Fever vaccination na pia barakoa ya rangi ya samawati ambayo ii mezani.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii ikiwa ni katika sehemu ya watoto wadogo. Tunamwona mtoto mdogo ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa, huku ameweza kufungwa katika kitambaa cheupe, na mbele yake tuna muuguzi ambaye amevalia shati la kijani kibichi na shingoni ameweza kubeba kifaa ambacho kinatumika katika kutibu.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia koti za rangi ya samawati na suruali ya kijivu, wameweza katika eneo hili na tunapata kumwona wanaeza kumhudumia mkaazi wa eneo hili ambaye amevalia shati ya zambarao na pia suruali ya kijivu ,anaweza kumpima joto Kwa kutumia Kipima joto.

Mama mjamzito ameweza kulazwa chamvi huku mhudumu wa afya akitazama kwenye tumbo lake. Mama huyu mjamzito ameweza kuvalia shati la rangi ya waridi na ameweza kufunika kwenye kitambaa kwenye miguu yake huku muuguzi ameweza kuvalia koti la rangi ya kijani kibichi na kumshika tumboni ili kuona Hali ya mtoto.

Dawa hizi za kienyeji zimeweza kutiwa katika, vichupa mbali mbali, za rangi, ya kijivu, na dawa hizi, ni, zile ambazo zimesagwa, na pia ni za rangi ya udurungi, dawa hizi zimewasaidia wagonjwa katika kutibu magonjwa mbali mbali.

Shughuli za kiafya zinaendela kutekelezwa katika hospitali hii ikiwa ni idara ya ajali na dharura na tunapata kuona watu wenye shirika la msalaba mwekundu wakiwa kwa mavazi yao ya jekundu na pia tunapata kumwona mwuguzi wa hospitali hii akiwa amevalia shati yake ya rangi nyeupe na pia skati ya rangi ya samawati na amevalia barakoa na pia tunapata kuona wanawake ambao wamesimama kwa njia ya mshangao.

Vidonge vya dawa ambavyo vimewekwa kwenye chupa ya rangi ya nyeupe na pia kuna karatasi ya rangi ya hudhurungi ambayo imeweza kutiwa kwenye chupa hili na ina maandishi ya motrini B na vidonge hivi ni vya rangi ya hudhurungi na tunapata kuona mama ambaye ameweka kidonge kwenye mkono wake.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mvua ningi na kulemaza shughuli za uafiri kwani magari mbalimbali yameweza kukwama na tunapatakuona watu wanaosubiri gari ili wakaweze kuliabiri wakiwa na miavuli.

Huduma ya afya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni mgonjwa ambaye amefika ili kupata chanjo, na tunapata kuona daktari ameweza kushika sindano na ameweza kumdunga mgonjwa huyu, mgonjwa huyu ni mama ambaye ameweza kuvalia barakoa lake na shati ya rangi nyeusi na nyeupe.

Hili ni tangazo la kibiashara ambalo limeweza kuwekwa kwenye bango na lina maandishi ambayo yanasoma Doctor Chinkonko kumvuta mpenzi, biashara, nyota, kadhalika na tuna nambari ya simu na tunampata mpita njia ambaye ni kijana ameweza kufika eneo hili na kutazama tangazo hili.

Kuna kitebe cha dawa na pia chupa ya dawa ambayo ni ya rangi nyeupe na yenye maandishi ya rangi nyekundu ambayo yanasoma Feosol Ferrous Sulfate Iron na jumla ya tembe mia moja ishirini na vidonge hivi ni vya rangi nyeusi kando ya chupa hili la dawa tunapata kuona vidonge hivi vya rangi nyeusi.

Vidonhe vya dawa vimewezakutiwa katika chupa hizi na karatasi, tuna chupa ambazo ni za rangi ya nyeupe mbili, chupa moja ina ufuniko wa rangi nyekundu na umewekwa kwenye karatasi ihali chupa nyingine ni yenye ufuniko wa rangi nyeupe ,tuna mgonjwa ambaye ameweza kushika chupa hizi kwenye mikono na pia kuna kijikaratasi la rangi ya manjano na vidonge vya white ambavyo vimeandikwa emmanual herbal clinic.

Huduma za kiafya vinaendelea kutekelezwa katika hosiptali hii ikiwa ni sehemu ya watoto na tunapata kuona ambaye ni gavana wa gituzi wa Kisumu akiwa anamtazama kwa maakini mtoto ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa na katika upande wa kulia mamake mtoto ambaye ameweza kuvalia kiatu cha rangi nyeupe ameweza kuimama akidua pia ameweza kusimama wawili hawa.

Eneo hili limeweza kukumbwa na ukame na hili linawaelekeza wakazi kusafiri kwa masafa marefu ili kutafuta maji. Tunawaona wanadada wanne ambao wameweza kusafiri kwa masafa marefu ili kutafuta maji kutokana na nyuso zao ambazo zinaonyesha uchovu. Wanadada watatu wameweza kubeba vibuyu vya rangi ya manjano kwenye kichwa ilhali mama mmoja ameweza kubeba kibuyu hicho kwenye shingo.

Shughuli za kiafya inaendelea katika maeneo haya na tunapata kuona watu wawili, mmoja wao ni muuguzi ambaye amevalia koti lake la mahabara la rangi nyeupe na pia tuna mgonjwa ambaye ameweza kuvalia shati la rangi jeusi na wanatumia adibeli ili kuweza kutekeleza malengo yao.

Shughuli za ukulima zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni katika ukulima wa mahindi. Mahindi haya ni ya rangi ya kijani kibichi na pia tuna panzi ambazo zimeweza kufika katika sehemu hii ya mahindi. Huku zikiwa rangi ya hudhurungi. Nzige hawa wameweza kuvamia shamba hili na kusababisha hasara.

Wahudumu wa afya ambao ni wanawake wameweza kusimama karibu na gari ya rangi ya kijivu. Wahudumu hawa wa afya wameweza kuvalia barakoa na pia shati za rangi nyeupe na mmoja amevalia skati nyeusi na mwingine suruali ya rangi ya kijivu na mikononi pia wameweza kushika glovu ili kusimama kwa minajili ya kifaa hicho.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali, hii ikiwa ni katika sehemu ya watoto na tunapata kuona mtoto mchanga ambaye ameweza kuekwa katika kiota cha watoto na pia tuna mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia shati ya rangi ya samawati na mkononi ana kifaa ambacho kinatumika katika kumuangalia mtoto huyo.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii, tuna muuguzi, ambaye ameweza kuvalia shati ya rangi nyeupe, na barakoa, huku mgonjwa akiwa ameketi katika sehemu yake ya pili, tuna muuguzi huyu ambaye anatumia harubini, ili kutekeleza shuguli zao za siku.

Dawa za kienyeji zineweza kutiwa katika chupa hizi lenye rangi nyeupe na kwa juu la chupa hizi ni vita maandishi ambayo inaezaandikwa kwa karatasi kwa rangi nyeupe na mchanganyiko wa kijani kibichi maandishi haya yanaezasomwa kama herbal clinic diabetes .

Vidonge vya dawa vimeweza kupewa katika chupa la rangi ya kijivu na lenye karatasi ya rangi nyeupe na yenye maandishi ya vaccine na pia tuna sindano ambayo ni ya rangi nyeupe na imeweza kubebwa na muuguzi na dawa hizi ni za kuchanja watu dhidi ya ugonjwa .

Shughuli za kiafya zinaendelea kutengenezwa katika maeneo haya ya hospitalini ambapo tunawahudumu wa afya wawili ambao wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini, tunapata kumuona muuguzi mmoja ambaye amevalia sare yake ya nyekundu akihudumu kwa kutumia tarakilishi ilhali muuguzi wa pili anamshughulikia mgonjwa akiwa hospitalini.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii tuna muuguzi ambaye amevalia shati nyeupe na suruali la rangi ya samawati na pia ameweza kuvalia koti lake la rangi ya manjano huku akimdunga sindano mgonjwa ambaye ni mama ambaye ameweza kufika katika sehemu hii ili kupokezwa huduma za kiafya . Mama huyu mgonjwa ameweza kukalia katika kiti cha rangi ya samawati .

Ajali mbaya barabarani imeweza kushuhudiwa katika eneo hili, ikiwa ni gari ya kubeba petroli ambayo imeweza kugongana na lori kubwa, na umati wa watu wameweza kufika katika eneo hili ili kushuhudia ajali hii ya barabarani, ikiwemo watu wazima pamoja na watoto.

Akina mama hawa, wameweza kufika eneo hili, ili kutoa huduma zao za kiafya. Tuna wanawake watatu ambao wameweza kukalia kwenye kiti, ilhali mwanamke mmoja ameweza kulazwa chini na mwingine huku akimfinya tumbo tayari kwa kumsaidia katika shughuli za kujifungua mtoto.

Eneo hili ni la kutolea huduma za kiafya, na ni hosipitalini na hapa ni wodi ya wanaume. Tunapata kumwona mwanaume ambaye anaweza kushika kitovu chake na kuinamisha uso wake, kuonyesha hali ya kuhuzunika na kutamauka, na pia katika upande wake wa mbele, tunapata mgonjwa ambaye ameweza kulazwa kitandani huku ameweza kuwekewa mipira ambazo zinamsaidia kupata hewa.

Maeneo haya ni ya hosiptalini na tunapata kuona muhudumu wa afya akiwa amevalia shati ya zambarau na amebeba kifaa chake mkononi na anamtazama mgonjwa ambaye ni mmama aendae amefika hosiptalini na amevalia nguo ya rangi nyekundu pamoja na koti ya rangu nyeusi na daktari anaweza kumtazama maskioni ili kumpa huduma za kiafya.

Akina mama wawili, wamo nyumbani na kuna mama mmoja ambaye ni mjamzito na anaonyesha hisia za uchungu, na huku mama mwingine ambaye ameweza kuvalia bakora na shati nyekundu na glovu nyeupe mkononi anamsaidia katika kujifungua mtoto.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hili. Na tumepata kunuona muuguzi, ambaye ameweza kuvalia koti lake la maabara la rangi nyeupa. Na pia ameweza kuvalia barakoa na mkononi amevaliwa glavu. Na ameweza kuvishika vifaa vyake na kumhudumia mgonjwa, ambaye ni mwanaume ameweza kulalia katika kitanda chake. Na anaweza kumhudumia kwenye meno yake. Na kwenye ukuta tunatarakilishi au vifaa vya kisasa ambavyo vinatumika katika shughuli hii.

Maeneo haya ni ya shambani na kuna watu sita ,ambao wamefika ili kufumiga eneo hili kutokana na wadudu mbalimbali. Na wameeza kuvalia mavazi yao kutumiga, ambayo ni ya rangi nyeupe na pia buti za rangi nyeupe na wengine za rangi ya manjano.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika eneo hili, ikiwa ni wagonjwa ambao wamefika ili kuhudumiwa. Tunapata kumwona muhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa lake la rangi nyeupe, na koti la maabara la rangi ya samawati na glavu za rangi ya samawati. Huku akimdunga sindano mama ambaye pia amevalia barakoa usoni.

Hospitalini ni katika wodi ya wanaume na tunapata kumwona kijana ambaye amelazwa katika hospitali ya wagonjwa na pia ameweza kuwekewa bendeji kwenye kichwa chake na pia kwenye mkono wake na amelazwa katika kitanda ambacho kina tandikio la kijani kibichi na pia kuna meza ambayo iko katika sehemu yake na pia tuna sahani na kikombe iliyoko juu ya meza.

Shughuli za kiafya zinatendeka katika hospitali hii ikiwa ni kituo cha watoto na tuna watoto wanne ambao kwa jumla wako katika sehemu hii na wauguzi wawili ambao wamevalia mavazi yao rasmi ya nyeupe na pia koti kutoka juu ya rangi ya samawati na glavu za rangi ya nyeupe na wanatoa huduma kwa watoto huku wakiwaangalia kuhakikisha watoto hawa wa salama.

Eneo hili limeweza kukumbwa na moto mdogo na tuna mwanadada ambaye amevalia sekta ya rangi nyeusi na suruali ya rangi ya kijivu, huku mkononi ameweza kubeba kizima moto cha rangi ya nyekundu na anajaribu kuzima moto ambao umeweza kutokea katika eneo hili.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni sehemu ya kutibu meno, na tunapata kumwona daktari ambaye ameweza kuvalia mavazi yake rasmi ya kijivu na yenye maandishi ya Mercy Oira, na pia ameweza kuvalia glavu za rangi ya samawati huku anatumia kifaa cha kumuangalia mgonjwa huyo macho ambayo ameweza kulazwa katika kitanda cha wagonjwa .

Ajali mbaya ta barabara ineweza kushuhudiwa katika ene hili ikiwa ni gari mawili zineweza kugongana na kushababisha moto mkubwa huku moshi ikawezakutokea eneo hili .watu wameweza kufika enei hili ili wawezekushuhudia ajali hii mbaya ya barabarani ikiwemo wanaume pamoja na wanawake ambao wameweza kufika katika eneo hii .

Katika eneo hili tuna akina mama wawili ambao wamefika ili kuteka maji. Mama wa kwanza amevalia shati ya rangi ya samawati na sketi ya rangi nyeusi, ilhali mwingine amevali shati la rangi nyeupe na ameweza kubeba kibuyu mkononi cha rangi ya manjano, ili akaweza kuteka maji safi, ambayo ataweza kuyatumia.

Kando ya barabara hii, tuna biwi, la taka ambalo linasafishwa, na watu wawili, mwanamke, na mwanaume, huku wameeza kuvalia aproni, na buti za rangi, nyeusi, na pia, u wanavalia barakoa, na kando, ya taka hili, tuna jumba, ambalo liko upande wa kulia, na pikipiki, ambayo inaendelea, safari katika barabara hii.

Huduma ya kiafya zinaendelea kutolewa katika hospitali hii ikiwa ni katika kiota Cha watoto wachanga. Tuna mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia miwani na pia ameweza kubeba steposkopu kwenye shingo lake akitazama mtoto mdogo ambaye amewekewa kwenye kiota.

Mama na mwanawe wameweza kufika katika sehemu hii ili wakaweze kunawa mikono. Mama huyu ameweza kuvalia kofia la rangi nyeusi na barakoa, na pia shati la rangi ya kijani kibichi madoadoa ya rangi nyeupe na pia nyeusi, huku mtoto wake msichana ambaye amevalia barakoa na shati la rangi nyeupe na suruali la rangi nyeusi wakiwa wananawa mkono huku mama akimnyunyizia sabuni ili akaweze kunawa.

Eneo hili, ni la hospitalini na tunapata kumuona mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa na tunampata kumwona muuguzi ambaye amevalia sare lake rasmi na rangi ya kijani kibichi na pia ameweza kubeba vifaa ambavyo atatumia kumwangalia mgonjwa na mgonjwa huyu ameweza kufunikwa kitambaa cha rangi nyeupe na kina maandishi ya St. John ambulance.

Wahudumu wa afya wanafumika sehemu hii ili kuhakikisha hakuna virusi vyovyote. Wameweza kuvalia mavazi yao ya kufumika ya rangi nyeupe na pia glavu za rangi ya samawati. Na tunapata kuona viti ambavyo ni vya rangi ya kijivu ambavyo mhudumu anaendelea kuvifumika.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni muuguzi ambaye ameweza kuvalia barakoa na miwani yake, na ameweza kuvalia shati lake la rangi ya manjano huku ameshika kalamu mkononi, na karatasi za rangi nyeupe zi mezani akimhudumia mgonjwa ambaye ni mtoto ambaye ameweza kubebwa na mama. Muuguzi huyu anatoa maelezo kwa mgonjwa huyu ili akaweze kuyafuata bila shaka.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii, ikiwa ni katika sehemu ya kina mama kujifungulia watoto, tuna mama ambaye anatabasamu akiwa amembeba mtoto wake mchanga mkononi, mama huyu ameweza kuvalia barakoa, na kofia, la upasuaji kichani, na pia amevalia miwani, ameweza kuvalia gauni, pia ina rangi ya kijani kibichi.

Huduma za kiafya zineendelea kutekelezwa kwa hospitali hii na tunapata kumuona muuguzi ambaye amevalia shati la rangi nyeupe na sketi ya buluu iliyo kolea na huku akimduga sindano mtoto ambaye amebebwa na mama yake. Mtoto huyu ameweza kuvalia shati ya rangi ya samawati.

Huduma za kiafya zinaendelea kutolewa katika hospitali hii, ikiwa ni mama ambaye ameweza kumleta mtoto wake mgonjwa ili akaweze kutibiwa, tuna muuguzi ambaye ameshika sindano mkononi, na ameweza kumdunga mtoo huyu, mama huyu ameweza kuvalia shati ya rangi nyeupe, na pia mtoto ameweza kuvalia nguo za, rangi nyeupe, na mama pia ameweza kuvalia barakoa, na ameketi katika kiti cha rangi nyeusi.

Tuna mfereji wa maji ambao una rangi ya kijivu na tuna mama ambaye amefika ili kunawa mkono wake na mama huyu ana kitambaa cha rangi ya zambarau na pia ameweza kuvalia rangi nguo yake ambayo ina rangi ya kijani kibichi na pia rangi nyeupe na mama huyu anaonekana mwenye tabasamu nyusoni.

Huduma za afya zinatolewa katika hospitali hii ikiwa ni katika sehemu ya viota vya watoto wachanga. Tuna wauguzi ambao wameweza kuvalia mavazi yao rasmi ya rangi ya nyeupe na rangi ya bluu iliyokolea. Wameweza kuvalia glavu na kuwahudumia watoto hao ambao wamewekwa katika viota hivyo.

Vidonge vya data vimeweza kutiwa katika chupa rangi nyeusi na kifiniko ya rangi nyeusi huku karatasi lineweza kuwekwa la rangi ya manjano na nyeupe na yenye maandishi ya kijani kibichi kuna maandishi ambayo yanasoma kumaanisha vidonge hivi husaidia mwili ili kupata nguvu zaidi.

Huduma za kiafya zinaendelezwa katika hospitali hii ikiwa ni hospitali ya kuwatazama wagonjwa meno na tuna wauguzi wawili mwanamke na mwanaume ,mwanamke huyu ameweza kuvalia mihiwani na pia barakoa ya rangi ya samawati na pia koti la maabara na glafu za rangi nyeupe na mwanaume pia ameweza kuvalia mihiwani na pia barakoa na shati ya rangi ya kijani kibichi huku mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha kutazama wagonjwa.

Shughuli za kiafya zinaendelezwa ikiwa ni katika upande wa watoto . Tunapata kumwona muuguzi ambaye amembeba mtoto mchanga akiwa anamtazama kwa makini . Muuguzi huyu ameweza kuvalia sare yake ya rangi ya samawati na pia glovu za rangi ya nyeupe na pia mlango ambao u nyuma yake ni wa rangi ya kijani kibichi.

Maeneo haya ni ya hosiptalini na tunapata kuona wahudumu wa afya wamevalia mavazi yao rangi ya nyeupe na wanafukuzia ili wawezekuwa safi kutokana na virusi .

Eneo hili limeweza kukumbwa na ukame na njaa na tunapata kumuona ngamia ambaye ameweza kubeba mzigo wake, lakini ameweza kutua na ameweza kupoteza uhai wake, kutokana na makali ya njaa.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mvua nyingi, huku mvua hii ikisababisha mafuriko. Tunapata kuona shughuli za usafirishaji zikiweza kulemazwa kutokana na mafuriko haya. Baadhi ya wakaazi hawa, imewabidi kusafiri katika maji haya mengi, ili kufika upande mwingine wa pili. Na tunapata kuona pikipiki, magari ambazo zinaweza kupita katika mafuriko haya, ili kuendeleza usafirishaji wao.

Huduma za kiafya zinatolewa katika hospitali hii ikiwa ni wahudumu watatu wameweza kuvalia shati ya rangi nyeupe na tuna mgonjwa ambaye ni mama na ameweza kuketi kwenye kiti cha wangonjwa na mhudumu wa afya ambaye pia ameweza kuvalia glafu kwenye mkono anamhudumia kwenye sikio lake hili kuhakikisha kwamba li sawa.

Hili ni eneo ambalo limeweza kuwa na mvua nyingi kwani tunapata barabara ambayo imeweza kufurika na tupata kuona watu ambao wanatembea kwa maji Ili kuvuka katika eneo la kule. Tupata kuona Mzee pamoja na kijana wakiwa wamebeba vikwaji vyao ili kuwawezesha kuvuka ng'ambo.

Hawa ni wahudumu na wameweza kuvaa nguo zao maalum na pia wameweza kuvaa barakoa. Wamo katika chumba maalum cha kufanyia upasuaji (C/S theatre).

Kuna dawa ambayo imetiwa kwenye chupa inamaandishi ya MMR chini yake measles, mumps, rubella ambayo ni 20 ml na pia kando yake tunapata kuona sindano ambayo imekwa kando ambayo itaweza kutumiwa kutoa dawa hiyo na kumtibu mgonjwa.

Hapa ni hospitalini tunapata kumuona muuguzi pamoja na mgonjwa aliyeweza kulalia kiti cha hospitalini. Muuguzi anaonekana mwenye tabasamu na huku akiwa ameshika kalamu ya samawati na karatasi an huku ameweza kuvalia nguo zake za kijivujivu.

Tunapata kuona mwanaume ambaye amevalia shati ya samawati na long'i pia ya samawati, na ana bango ambalo limeandikwa water step na nyuma yake kuna tanki za maji, ambazo ni za rangi jeusi.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mvua nyingi na tumeona kuna mafuriko, jambo ambalo limefanyia wakazi wa hapa kusafirisha au kuondoka katika eneo hili na tunapata kumwona mwanamume ambaye ameweza kuvalia kofia na koti ya nyekundu ameweza kusafirisha vitu vyake kwa kutumia mashua kuelekea upande wa pili.

Tuna mwuguzi pamojana mgonjwa ambaye amefika ili kupokea matibabu na mgonjwa ameweza kuvalia barakoa na ameonyesha hisia za uchungu. Hapa ni pale ambapo mhuhumu ameweza kumdunga sindano ili kupunguza makali au ili kumsaidia ili akaweze kusaidika kutokana na ugonjwa wake.

Huyu ni muuguzi pamoja na mama ambaye ameweza kumbeba mtoto wake mgonjwa mkononi, na wamo hospitalini. Muuguzi ameweza kuvalia miwani pamoja na sare zake za kazi maalum, na pia anamchanja mtoto kutokana na chanjo za watoto.

Tunaona watu watano ambao wanashughulikia usafi wa mazingira katika eneo wanamoishi. Mazingira ambapo yameweza kuchafuliwa kwa kutupa takataka ovyo, ovyo, lakini watu hawa wamejitolea ili kusafisha kwa kutumia vifaa kwa kuwa wanaweza kunadhifisha mazingira.

Hapa ni hospitalini na sehemu hii, ni hospitali ndogo ya watoto, na tunapata kumwona muuguzi, ambaye anaweza kumdunga sindano mtoto huyu ambaye amebebwa na mama yake.

Huyu hapa ni daktari ambaye amevalia mavazi yake rasmi na pamoja na daktari tunapata kumuona mama ambaye ameweza kuja na mtoto wake ambaye ameugua na daktari anajaribu kumwangalia na kumtibu mtoto huyo ambaye ni mgonjwa na pia nyuma yao kuna vifaa ambavyo vinatumika hospitalini. Tunapata kuona kalamu na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika katika hospitali ya watoto.

Hawa ni wafanyakazi wa hospitali na wameweza kushukisha vifaa vya kuongeza hewa mwilini, na wawili hawa ni wanaume na wameweza kuvalia barakoa, na wanavisafirisha vifaa hivyo hospitalini.

Hapa ni hospitalini, na ni sehemu ya kina mama ambao wameweza kujifungua watoto. Na hapa tunaweza kupata mama ambae ameweza kujifungua mtoto wake hivi karibuni, akielekea kumwangalia kwa makini mtoto wake na kumlisha vizuri.

Hapa ni hospitalini na sehemu hii ni ya kujifungulia watoto na tunapata kuona nesi wawili ambao wameweza kuwabeba au kuwashika watoto wachanga ambao wameweza kuzaliwa na pia wanaweza kuwaweka kwenye kitanda na katika upande wao wa mkono wa kulia ni mamake watoto ambaye anaweza kuwatazama watoto wake kwa furaha.

Tunapata kumwona muuguzi ambaye ameweza kujikinga dhidhi ya magonjwa kwa kuvalia barakoa au sare zao ambazo ni za manjano na pia tunapata kuona mama ambaye amembeba mtoto mkononi na pia muuguzi anampa mtoto au anampa dawa ya kumchanja dhidhi ya ugonjwa.

Hapa ni hospitalini na sehemu hii ni wodi ya wanaume ambao wameweza kulazwa hapa kuendelea kupokea matibabu, wako ambao wametembelea wagonjwa hawa na pia wameketi katika vitanda vyao.

Tuna muuguzi, ambaye amevalia sare yake rasmi la kazi la koti jeupe pamoja. Ameweza kuvalia bakora na anatoa huduma zake za kiafya kwa mgonjwa, ambaye ni mwanaume na ameweza kuketi. Naye pia, amevalia barakoa.

Hiki ni chumba cha upasuaji tunapata kuwaona wauuguzi ambao wanaoendeleza shughuli ya upasuaji huku wakivalia mavazi yao rasmi pamoja na barakoa na nguo zao rasmi wakiendeleza shughuli ya upasuaji huku wamebeba vifaa vyao mkononi na mgonjwa bado amelala kitandani hili akaweze kutolewa shughuli.

Tuna wauguzi wawili pamoja na mgonjwa mmoja amabye amelazwa anajaribiwa kutibiwa na anatibiwa meno na wauguzi hawa wamevalia barakoa na miwani na mgonjwa ameweza kuwekwa kwenye kitanda chao cha hospitalini huku akijaribiwa kutibiwa meno yake.

Hawa ni wahudumu wa hospitalini ambao wanaonekana kuwa kati ya umati wa watu na wote wamevalia barakoa na wanaishara ya furaha kuwa ni wameinua mikono juu na wamefurahia wakisubiri kupigwa picha ama kunaswa kwenye video.

Hivi ni vidonge vya dawa ambavyo vimeshikwa na ugonjwa ambayo ameweza kuipokea kutoka hospitalini, tunapata kuona vidonge vingine vimewekwa kwenye chupa na vingine vimewekwa kwenye karatsi na mgonjwa anajaribu kuviona vile ambavyo amepatiwa kutokana na maagizo ya daktari.

Huyu ni mhudumu, wa hospitali, na ameweza kuvalia, vazi, lake rasmi la hospitalini, na ameweza kujivaa barakoa, na huko amevaa, glavu kwenye mikono, na pia tunapata kuona dawa ambazo zimo mezani, mna dawa mbali mbali, dawa zingine zimewekwa kwenye chupa nyeupe, zingine zimewekwa kwenye boxi, na zingine pia zimewekwa kwenye chupa kuonyesha hapa ni hospitalini.

Hapa ni hospitalini tunapata kumuona muuguzi ambaye ameweza kuvalia sare lake la bluu nzito na pia barakoa na pia tuna mama ambaye ameweza kupokezwa huduma za afya akiwa pia amevalia barakoa.

Kuna ghorofa limeweza kuanguka na tunapata kumwona kijana ambaye ameweza kushangaa yale ambayo yalikuwa yametendeka baada ya jumba hilo kuanguka yaweza kuwa limeweza kubomolewa au likaanguka lenyewe kutokana na labda halikuzingatia maagizo ya serikali.

Hapa ni hospitali ya kujifungua kina mama. Tunapata kuona aliyekuwa waziri wa afya, Susan Nkhumicha, wakiwa pamoja na mama ametoka kujifungua mtoto na tunapata kuona waziri wa afya akimkabidhi mama zawadi ikiwa ni baadhi ya neti pamoja na nguo za mtoto.

Tuna wahudumu wa afya wawili ambao wamefika katika majengo ya shule na pamoja wanaweza kuwaelezea walimu kuhusu umuhimu wa kunawa mikono na umuhimu wa kutunza mazingira safi mahali walipo na pia wanajaribu kuwaelezea jinsi ambavyo wanaeza kujikinga dhidi ya .

Huyu hapa ni muuguzi pamoja na mgonjwa ambapo muhudumu wa hospitalini ameweza kuvalia nguo zake rasmi au mavazi yake rasmi ambayo niya nesi, na pia tunaweza kumwona amebeba sindano mkononi na mgonjwa anaweza kumtazama huku anamaumivu kweli anashangaa yale ambayo muhudumu anamtendea.

Huyu ni muuguzi, pamoja na mkonjwa ambaye ameweza kutembelea hospitalini, ili kupata matibabu na wote wamevaa barakoa, ila muuguzi anajaribu kumdunga mgonjwa sindano, ili akaweza kupata matibabu kutoka na hali yake ya ugonjwa. Pia, tunapata kuona vipimo mbalimbali ambavyo vimo hospitali.

Tuna vidonge vya dawa ambavyo vimeekwa kwenye chupa ya nyeupe na zimeandikwa au chupa hiyo imeandikwa jina la ipuprofen ambapo inatumika katika ugonjwa mbalimbali.

Huyu ni daktari wa meno aliyevaa barakoa pamoja na shati nyeupe akiwa na mgonjwa ambaye ni mama ameweza kuketi na ana pokea huduma kutoka kwa daktari ambaye anatazama meno yake kuhakikisha iko sawa.

Hili, nineneo ambalo limeweza kukumbwa na ukame na njaa, na tunapata kuona wau wawili ambao wamefika ili kutia usaidizi wao, na pia wakaazi wa eneo hili wameweza kupiga foleni, ili kupokezwa vifaa hivi ikiwemo chakula na nguo.

Haya ni maneo ya mji kavu na tunapata kuona maeneo haya mvua haijawai kunyesha kutokana na hali ya miti ambayo imekauka na pia udongo ambayo hauonyeshe unyevunyevu kwani kumekauka na pia tunapata kuona kuna mawe mengi mengi katika udongo au ardhi ya maeneo haya na pia mawingu haya ni ya samawati na yanaonyesha kuwa mvua haipo karibu kunyesha.

Mvua nyingi umeweza kunyesha katika sehemu hizi na kusababisha mafuriko. Tunapata kuona vijana wakijikinga Ili isiweze kubebwa na mafuriko haya na baadhi ya watu wanajikinga kutokana na mvua hii huku wameweza kushika vichwa vyao na kuinua mikono yao ili wasiweze kuzama.

Hapa ni shuleni. Tuna wanafunzi pamoja na mwalimu wao au mwelegezi wao na wanafunzi hawa ni wa chama cha Lion's Club. Wameketi kwenye dawati huku wamebeba vifaa au wamebeba karatasi ambazo zinaonyesha chama ambacho walipo na nyuma yao kwenye ubao tunapata kuona kuwa wameweka Lion's Club kuonyesha kuwa wao ni Wanachama au wanakikundi cha Lion's Club.

Tuna mhudumu wa afya ambaye amevalia sare yake na pamoja na tuna wanawake wawili ambao wameleta watoto wao ili wakaweze kuchanjwa dhidi ya magonjwa mbalimbali na tunapata kumona mtoto wa kwanza ambaye anaendelea kuchanjwa ,anaonyesha hisia za kulia pale ambapo anamtazama na.

Huyu ni mtoto anayepokea chanjo kutoka kwa daktari. Tunapata kuona kuona wahuguzi ambao wamevalia glavu pamoja na mhuguzi mwingine ameweza kushika sindano na kumdunga mtoto ila mtoto huyu anahisi uchungu kutokana na ishara za uso.

Mkulima, ambaye yuko shambani na amevalia vazi lake la rangi ya samawati na ameweza kubeba kifaa chake, ili kunyunyuzia dawa kwenye mimea yake, ambapo tuna mashinde ya rangi ya kijani kibichi na mkulima huyu ameweza kusimama katikati ya shamba pale ambapo, pia nyuma yake tunapata kuona tangi ya rangi ya yellow .

Hii ni dawa ya kienyeji ambayo imetiwa kwenye kibuyu cha rangi nyeupe pamoja na ufuniko wa rangi nyekundu na tuna kijikaratasi ambacho kimeonyesha matumizi ya dawa hii ikiwa nai pamoja na maandishi ambayo yanasoma Epilepsy medicine na dawa hii ni ya rangi ya samawati.

Huyu ni daktari wa watoto ambaye ameweza kuvalia barakoa yake na pia glavu kwenye mikono akimhudumia mgonjwa ambaye ni mtoto na mapona na mgongwa ni mama yake mtoto ambaye ameweza kumbeba kwenye mkonona tunapata kuona mtoto akidungwa sindano huku akionyesha hisia za uchungu kwa kuwa analia.

Hizi ni dawa za kienyeji ambazo zimetiwa katika chupa za rangi mbali mbali, na pia tunapata kuona kuna bango ambalo linaonyesha ni kazi ya Dr MDUBA na tiba ya magonjwa ni yafuatayo; Nguvu za umeme, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono, mapenzi na kadhalika. Na pia katika upande wa kushoto tunapata kuona baiskeli ya rangi ya samawati.

Kuna chupa ya rangi nyeupe na kifuniko cha rangi nyekundu na chupa hii linabeba vidonge vya dawa ambapo kwenye chupa hii kuna maandishi amabayo yana mambo kadhaa kwa mfano Welluta Iron Chelate na chini yake pia tunapata kuona mambo kadhaa tiredness and fatigue reduction red blood cell formation na ndani ya chupa hii tunapata kuona kuna 60 capsules .

Tuna mhudumu wa afya ambaye amesimama na kuna umati wa watu ambao unamskiliza, na wengi wa watu hawa ni wanawake wengine wameketi chini ilhali wengine wameketi kwenye viti na wanaonekana kutega maskio ili kumskiza mhudumu wa afya ambaye anawaelekeza.